Kijana mwenye ngozi ya kizungu amevalia shati nyeupe iliyo na mistari nyeusi na nguo ya denim ya buluu. Anaonekana kutumia mtambo wa kiteknolojia kuangalia televisheni. Nyuma yake kuna mabango ya kuonyesha hali ya teknolojia ya kisasa.

Mtoto mvulana aliyevaa shati nyeupe na mistari meusi anaonekana kutumia kompyuta. Kando yake, kuna kiti cheusi na mapazia meusi.

Simu ya rununu imewekwa juu ya dawati ikiwa na picha kadhaa. Kando yake kuna kalamu na daftari nyeupe. Pia kuna kompyuta mpakato iliyowashwa.

Msichana ailiyevalia blausi nyeupe na nyeusi anaonekana kuandika kwa mkono wa kulia katika daftari huku macho yake yakiangalia kompyuta iliyo mbele yake ya Apple. Watu wengine wanaonekana katika chumba hiki wakiwa na kompyuta kuonyesha masomo ya kisasa.

Mtu wa jinsia ya kike ameketi katika dawati huku juu ya dawati hio kuna kompyuta inayoonesha mwalimu anafunza kwa njia ya video. Kuna kitabu anachoandika ndani mafunzo hayo. Kuna madaftari mengi kando yake ya rangi nyekundu, uthurungi na hata zambarau. Pia, kuna makalamu juu ya meza ya kumwezesha kuandika masomo.

Watu watatu wanashika kompyuta na kuitazama kwa furaha sana wawili wamevalia jaketi za rangi nyeupe na shati nyeupe huku mmoja akiwa amevalia koti la rangi ya kijani na nywele yake ikiwa ni nyeupe kuonyesha asili yake ya kizungu. Nyuma yao kuna miti ya rangi ya kijani inayoleta kivuli.

Mwamamme mzungu aliye na nywele nyeusi na ndevu nyingi amevalia shati la hudhurungi huku akitazama kompyuta iliyo mbele yake. Mbele yake kuna kikombe cha chai na keyboardib ya kufinya. Meza iliyo mbele yake ni nyeupe pe pe pe.

Mwanamke aliyevalia koti la rangi nyekundu ameketi kwenye kochi huku akitazama kompyuta iliyo mbele yake. Mwanamke huyu anaonekana kushika penseli ya rangi nyekundu na daftari akiandika maneno anayosikiza kutoka kwenye kompyuta.

Mtoto wa jinsia ya kike, ameketi kwenye dawati, huku ameshika penseli nyeupe na raba nyeusi mkononi mwake. Mtoto huyu, anatazama kompyuta iliyokuwepo mbele yake katika shughuli za usomaji. Juu ya meza, kuna daftari kadhaa za rangi nyeusi na nyeupe.

Watoto wawili wa jinsia ya kike wanaonekana kuwa wameketi pamoja kwa kiti moja katika darasa. Watoto wote wameshika kompyuta iliyokuwa mbele yao wakifundishana kusoma. Mmoja amevalia blausi nyeupe, mwingine akiwa amevalia blausi ya bluu. Kuta zao ni za rangi za kijani.

Mtu ameketi katika dawati nyeupe huku akitumia kompyuta ambayo ina keyboardib nyeupe na mtazamo wake wa nyuma ni mweupe pia. Mtu huyu amevaa jeansi ya buluu na shati nyeupe kama pamba.

Mtu anaonekana kushika madaftari mawili kwa mikono yake huku amevalia shati iliyo ya rangi nyeupe na nyeusi. Mbele yake kuna kompyuta iliyo na video ya mwalimu akifunza akiwa amevalia miwani na shati la waridi. Juu ya meza yake kuna kalamu nyingi na simu ya rangi nyekundu.

Mtu wa jinsia ya kiume amevalia suti nyeupe na miwani nyeusi akitazama kompyuta iliyo mbele yake. Juu ya dawati ya rangi ya hudhurungi, kuna mmea wa kijani umewekwa kwenye chupa ya plastiki nyeupe. Chumba alichopo ni cha kusoma.

Mtoto msichana aliye na nywele nyeusi na rangi ya ngozi nyeupe, ameketi katika dawati, ameshika kalamu na kitabu akiandika. Dawati lake linaonekana kuwa na rangi nyeupe na mpira wa tenisi juu.

Mtu ameketi kwenye dawati huku akitumia kompyuta iliyojaa mwalimu aliyeshika maikrofoni huku akionyesha kuashiria hisabati. Mtu huyu ameshika kikombe chenye rangi ya waridi katika meza nyeupe.

Mtu, mwenye jinsia ya kike ameketi kwenye kiti cheupe huku akiwa na nywele ndefu nyeusi. Anatazama kompyuta iliyo juu ya dawati lake la rangi ya hudhurungi. Kompyuta hii ina video ya watu wengine. Juu ya meza, kuna mwangaza wa stima na daftari ambalo linaachwa wazi na makalamu ya kuandika ndani ya daftari hilo.

Mikono ya mtu inaonekana kutumia kompyuta iliyokuwa juu ya meza. Juu ya meza kuna kikombe cha chai na kuna mapambo ya mti iliyopambwa vizuri. Meza hii ni ya rangi nyeusi huku dirisha limeachwa wazi bila pazia kuruhusu mwangaza kuingia ndani katika chumba hiki.

Wavulana wawili waliojaa furaha wanaonekana kufinya kompyuta. Nguo zao zimechakaa maana zimeraruka kwenye sweta. Nyuma yao kuna ubao mweusi na wameketi katika dawati la rangi ya hudhurungi wakijifunza masomo ya kisasa.

Mwanafunzi aliyevalia sweta nyekundu na kipaza sauti anaonekana kutumia kompyuta mbele yake. Kando yake kuna daftari lililo wazi na kalamu ya buluu. Ukuta wa chumba hicho ni mweupe na mlango ni wa rangi nyeusi.

Mtu wa jinsia ya kike amekalia kwenye kiti, huku akiwa na meza nyeupe iliyo juu na kompyuta, daftari, kikombe cha chai, na madaftari mengine mawili zaidi. Mtu huyu amevalia miwani. Chumba alicho kina ukuta mweusi, na mpangilio wake wa nyuma ni wa jikoni.

Mtu wa jinsia ya kike aliyevaa miwani, na kuvalia shati yenye rangi ya hudhurungi, anaonekana kuandika katika daftari lake na kalamu ya buluu. Mtu huyu ameweka kompyuta mbele yake iliyo na kibodi nyeusi, isitoshe kuna madirisha yaliyo wazi. Na kuna mtazamo wa mti nje ya dirisha hilo.

Mikono miwili ya mtu aliyevalia shati nyekundu inaonekana kushika kibodi ya kompyuta. Kando yake kuna daftari lililo wazi la kuandika iliyo na kalamu ya kitajiri na simu nyeusi na juu ya meza kuna kikombe cha hudhurungi cha kahawa pia.

Mtu aliyevaa shati nyeupe, ana nywele nyeusi na ngozi yake ni ya asili ya kizungu anatazama kompyuta iliyo juu ya meza, iliyo na video ya mwalimu akifunza, na watu wengine tofauti katika skrini hiyo. Juu ya meza kuna daftari ya kuandika na kalamu ya kuandika pia. Kando kuna miti ya kupanda.

Mtoto anasoma kutumia kompyuta moja huku kompyuta nyingine ikionyesha watu wengi kwenye video. Mtoto huyu ameketi kwenye meza iliyo na kitabu na simu na televisheni huku miti pia ikipamba meza hii.

Mama mmoja amejishika mdomo huku amevalia miwani nyeusi akitazama kompyuta iliyo mbele yake. Mtu huyu amevaa suti nyeusi na mwangaza unaingia katika chumba aliopo kutumia dirisha lililo wazi. Jua linaonekana kuingia katika eneo hili.

Kijana ameketi mezani akitazama computer mpakato inayomwonyesha katika mkutano wa video na washiriki kadhaa. Mezani kuna vikorokoro vingi, kifaa cha kuchapisha, simu ya mkononi na screen ya ziada pembeni. Upande wa kushoto kuna chupa yenye mimea ndani, iliyo kwenye sanduku la uwazi. Dirisha la nyuma limefunikwa na pazia.

Mtu ameketi mezani akifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato huku vitabu, daftari, simu na kikombe cha kahawa vikiwa vimetandazwa kwa mpangilio mzuri. Anaonekana kuchapa kwa makini akizungukwa na vifaa vya kujifunza au kazi.

Kompyuta kubwa inaonyeshwa katikati huku watu wawili wakifanya kazi kwa kutumia vifaa vya kidijitali. Mmoja ameketi kwenye kiti na mwengine amekaa sakafuni. Kwenye kompyuta kuna video au maelezo ya kisayansi yanaonyeshwa.

Msichana ameketi mezani akitazama somo kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu aliyevaa rasmi anaonekana kwenye skrini akifundisha mbele ya ubao wenye maandishi. Msichana anashika kalamu na daftari akiandika mdokezo kwa makini. Pembeni kuna vitabu vimepangwa mezani vinavyoashiria mazingira ya kujifunza. Huu ni mfano wa mafunzo kwa njia ya mtandao.

Mtoto mwenye nywele nyeupe ameketi dawatini huku akitazama kompyuta mbele yake. Amevalia sweta kuashiria uwepo wa baridi Nyuma yake kuna gita yakucheza mziki.

Mtu ameketi mezani akiwa na kompyuta mpakato kalamu mkononi na daftari pembeni akionekana kushiriki katika kipindi cha kufundisha mtandaoni. Kamera imewekwa mbele yake ikieleza moja kwa moja kwake. Ukutani nyuma ubao mweupe umeandikwa maswali manne ya hisabati.

Mchoro unaonyesha njia mbalimbali ya kujifunza kutumia teknolojia. Kuna alama nne kuu. Mtu anayejifunza kwa kutumia kompyuta pekee, mwingine akishiriki mafunzo ya moja kwa moja mtandaoni, mwingine akiwa darasa akitumia laptop na taswira ya skrini ya kompyuta ikionyesha mtu kwenye kikao cha video.

Watu wanne wako ndani ya ofisi kwenye mandhari ya kisasa wakifanya kazi kwenye komputa. Watatu wamesimama karibu na kipakatalishi mmoja akiandika huku wawili wakifuatilia kwa makini ,mtu wa nne ameketi pembeni kwenye dawati tofauti akitumia komputa ya mezani.

Mtu aliyevaa suti ya giza na saa ya dhahabu mkononi, anafanya kazi kwenye kompyuta, akiwa ameketi kwenye dawati safi lenye kikombe cha kahawa na mmea mdogo pembeni. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili likiangazia ukuta wa giza unaotoa mvuto wa kisasa.

Wanaume walioketi karibu na meza wakiwa katika mkutano wa kazi, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Wanaelekezana mawazo, mmoja akionyesha maelezo kwa mkono. Wengine wakisikiliza na kufanya kazi kwa umakini. Vitu vya kunywa kama chupa za maji vipo mezani.

Watoto wa kike wanahudhuria darasa la kompyuta wakiwa wamevaa sare za shule. Kila mmoja ameketi mbele ya kompyuta ndogo wakijifunza na kufanya mazoezi ya kutumia teknolojia ya kisasa. Wanaonyesha umakini mkubwa huku wakifurahia kujifunza, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuhamasisha elimu ya kidijitali mapema kwa watoto.

Vitabu vingi vinaonekana vimejaa katika maktaba. Kuna vitabu vya rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe, kijani, samawati na manjano. Watu waliovaa vizuri wanaonekana kuwa wanavisoma vitabu hivi, wengine wakiwa wamesimama na mmoja ameinama.

Basi la rangi ya manjano la shule ya Mang'u high school limeegeshwa kando ya barabara huku likiwa na dereva ndani yake. Gari hili lina madirisha meusi na magurudumu meusi.

Eneo hili ni maktaba iliyojaa vitabu vingi kwenye rafu. Kuna watu wawili ndani waliovaa sweta nyekundu na kaptula nyeusi wakionekana kuchunguza eneo hili. Kuna meza za kusomea za mbao na viti vya plastiki vya bluu.

Darasa kubwa ambao lina ubao mbele yake na saa juu linaonekana kuwa limechakaa. Darasa hili lina madawati mengi ya mbao na wanafunzi hawapo ndani. Darasa hili lina dirisha kubwa kubwa.

Viti vya maabara vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Viti hivi vina meza nyeusi mbele yake zikiwa na mfereji ya tap . Sakafu yake ni nyeupe, iliyosafishwa. Juu yake kuna mwangaza kutoka kwa umeme.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wanaonekana kushika vitabu. Wawili ni wasichana wameketi pamoja, wakiwa wamevaa sare nyekundu na long'i nyeusi. Wanafunzi hawa wengine ni wavulana ambao wamevalia tai nyeusi na nyekundu. Jengo walilokuwa ndani ni maktaba ambalo lina vitabu kadhaa vya kusoma.

Chumba cha hospitali kina vitanda vinne ambavyo vimepangwa vizuri sana. Chumba hiki kina sakafu nyeusi ambacho ni safi. Juu yake kuna pazia za rangi ya buluu za kukinga Kila kitanda. Kila kitanda kina shuka la waridi.

Wasichana watatu wanaonekana wameketi katika chumba. Mmoja amesimama akitumia simu ya mkono, wengine wawili wakiwa wameketi kwenye kitanda. Mbele yao kuna nguo za aina tofauti za kutumia. Pia kuna begi kwenye kuta.

Vitanda viwili vya mbao vinaonekana kupangwa kando ya nyingine katika chumba cha kulala. Vitanda hivi vina rangi nzuri za nyekundu na mbele yake kuna pazia za rangi ya kijani.

Chumba cha kulala kinaonekana kimepambwa kwa vitanda vinne vya double decker chumba hichi kina vitanda vya mbao na mwangaza wa stima mweupe unaonekana kua katikati ya chumba hiki paa la nyumba hili limeundwa kuwa ya rangi nyeupe kuonyesha usafi wa mazingira ya chumba hiki.

Kijana wa jinsia ya kiume ameshika mpira wa kikapu wa rangi nyekundu na nyeupe akijitayarisha kuurusha mpira huu kupiga goli. Mvulana huyu amevalia jezi iliyoandikwa nambari nne ya rangi ya manjano na kaptura ya rangi nyeusi huku amevaa viatu vyeusi na vyeupe vya kuvutia sana.

Mvulana mdogo aliyevalia miwani ya buluu na kofia nyeusi anajishughulisha na shughuli za kuogelea. Maji yametulia huku akiwa amewapiku wengine katika mashindano ya uogeleaji.

Watu wasima wameketi kwenye chumba kimoja wakiwa wanaangalia kamera huku wakionekana kuwa kwenye dawati wakiwa katika shughuli za elimu. Watu hawa wanaonekana kuwa watulivu na kungoja maagizo kutoka kwa mkufunzi.

Chumba cha kulala kinaonekana kuwa na kitanda cheusi cha kulalia huku kimetandikwa vyema kwa rangi nyeusi na nyeupe ya shuka. Mbele yake kuna mwangaza wa umeme unaong'aisha chumba hiki. Mbele ya meza kuna kompyuta na daftari.

Chumba kilichojaa meza nyekundu na viti nyekundu kinaonekana ni chumba cha kusoma. Chumba hiki kina runinga mbele yake na mwangaza wa stima juu. Madirisha yake yameachwa wazi bila pazia yoyote. Mlango pia umeachwa wazi.

Chumba kilichojaa vitanda kinaonekana kupangwa kwa unadhifu hasa kuruhusu watu wengi kukitumia. Ukuta yake ni ya rangi ya krimu na sakafu yake ni ya rangi nyeupe. Mlango wake uwazi ukiashiria kutumika sana.

Chumba hiki ni kubwa kutosheleza kuwa darasa, maana kuna madawati kama hamsini ambayo ya rangi yake niya hudhurungi na buluu. Kando yake kunakuta za buluu na madirisha yaliyoachwa wazi kukubali mwangaza kuingia ndani katika chumba hichi cha ufundishaji.

Darasa la kufunza wanafunzi limejaa dawati za mbao za rangi ya hudhurungi. Mbele kukiwa na ubao mweusi ulioandishwa uliondikwa maandishi kwa chokaa. Kando yake kuna dirisha lililoachwa wazi kuachilia mwangaza kuingia. Paa la nyumba hili ni la rangi ya samawati.

Watu wengi wamesimama wakiwa na furaha mpwito mpwito baada ya kubeba kikombe cha michezo. Mbele yao, kuna mmoja aliye mlemavu ameketi kwenye gari la magurudumu. Nyuma kuna basi la Mt. Kenya University lililo rembo na magurudumu yake nyeusi.

Watu wazima wanaonekana kuwa katika chumba cha ofisi wengine wakiwa kwenye foleni wanangoja kuhudumiwa. Kuna wale waliovalia jezi za timu za Manchester ikiwa na rangi ya nyekundu kwenye jezi yao.

Maktaba safi na tulivu imejaa rafu za mbao zilizopangwa vitabu kwa makini. Watu wawili wameketi kwenye meza wakijishughulisha na kazi za kusoma. Kila meza ina alama za tahadhari zenye rangi ya njano na nyeusi zikionyesha mipaka au masharti maalum. Ukuta ni wa rangi nyeupe na mpangilio unasisitiza hali ya umaarufu.

Wachezaji wawili wa kandanda wakiwa katika harakati za kuwania mpira uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa na mwingine amevaa manjano au bluu. Wote wanaonekana kuwa makini wakikimbia kwa nguvu huku nyasi kavu na vumbi zikionekana chini.

Vitabu vya aina tofauti vinaonekana kuwa tayari kusomwa. Kuna kitabu cha manjano, chekundu kilichoandikwa, fourteen days, yaani siku kumi na nne kwa kiswahili.

Kitanda kimoja kimewekwa kwenye kona ya chumba kidogo chenye ukuta wa rangi ya krimu na beige . Godoro limefunikwa na shuka ya rangi nyekundu na nyeusi ya draft pamoja na mto moja uliopangwa vizuri juu yake. Dirisha dogo lililo cha mwanga kuingia ndani likiwa limefunikwa na pazia hudhurungi upande moja.

Watoto kadha wamekusanyika kwenye uwanja wa tenisi wenye rangi ya buluu na nyekundu. Wamesimama karibu na nyavu wengine wakicheza na kuinama kuokota mpira ya tenisi iliyoenea kwenye sakafu. Uwanjani kuna shughuli nyingi. Nyuma yao kuna watoto wakishiriki katika michezo na watu wazima wakisimama.

Mchezaji mmoja wa timu ya sare nyekundi anaruka juu kwa ustadi akirusha mpira kuelekea kikapu huku macho ya kila mchezaji yakiwa kwake. Wenzake wawili wa timu hiyo wamesimama karibu wakifuatilia kwa makini.

Meza ndefu zenye benchi zimepangwa kwa mustari 'ndani ya ukumbi mpana wenye dari refu na boriti zilizo wazi. Kuta zimepakwa rangi nyeupe juu na na bluu chini huku madirisha marefu yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Runinga imefungwa ukutani upande wa mbele.

Rafu ndefu zimejaa vitabu vya rangi mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Watu wanne wamesimama katika nafasi tofauti, kila mmoja akiwa makini na vitabu.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya kijani zilizofifia na dirisha dogo lenye nondo upande wa kulia. Mashuka ya rangi tofauti yametandikwa juu ya magodoro mengine yakiwa yamechakaa.

Sehemu ya chumba kilichopangwa kwa vitanda vya chuma vilivyopachikwa kwenye sakafu ya rangi kahawia. Vitanda vimefunikwa na mashuka na blanketi. Baadhi ya vitanda vina mazulia ya rangi tofauti. Dirisha kubwa lina mwanga wa asili unaoingia na kuleta mwangaza mzuri ndani ya chumba.

Wanafunzi wameketi kwenye viti vya plastiki, kila mmoja akiwa mbele ya kompyuta mezani. Kila dawati lina kibodi na kipanya, na wanafunzi wanaonekana makini wakitumia vifaa hivyo. Mandhari yote inaonyesha mafunzo ya kiteknologia.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amesimama karibu na mstari wa kikapu akiwa ameshika mpira kwa mikono miwili huku akitazama kwa makini wachazaji wengine. Jezi ya manjano yenye nambari nne imevaliwa na suruali za kubana nyeusi pamoja na viatu vyeupe vinavyong'aa. Mandhari ya uwanja nje inajumuisha watazamaji walioketi kwa makundi wakifuatilia mchezo kwa umakini.

Chumba kimepangwa kwa ustadi na kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyowekwa pande tofauti za ukuta. Wanaume wawili wamekaa juu ya vitanda hivi wakizungumza kwa utulivu. Dirisha kubwa lenye mapazia meupe linaangaza mwanga wa asili. Ukuta una rangi ya kijani iliyopauka inayoongeza hali ya utulivu na usafi ndani ya chumba.

Jumba kubwa nyeupe lina meza nane, zote zikiwa nyeupe, huku zimezingirwa na viti vya rangi tofauti. Mbele kuna viti vyeusi, nyuma kuna viti vyekundu na vya kijani. Jumba hili lina madirisha makubwa ambayo yamefunguliwa kuachilia mwangaza kuingia ndani.

Vyumba vya ustadi vina mezaa nne ambavyo vimepangwa vizuri. Kuna vitambaa nyeupe na zambarau katika kila meza. Kwenye kuta kuna televisheni nne zilizowashwa kuonyesha taswira ya masomo.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wanaonekana wamevalia nguo rasmi za shule za rangi nyeupe kwa shati, sweta za rangi ya kijani na rinda nyekundu nyeupe na ulio na mstari nyekundu. Wanafunzi hawa wako katika chumba cha kuomba maana wameabudu vichwa vyao.

Watu wanne wanaonekana wameshika simu za kisasa kwenye mkono yao. Kuna mvulana mmoja aliyetoa barakoa, amevaa saa ya kisasa ya kidijitali huku amevalia shati la buluu na mistari mieupe na mieusi. Kuna msichana kando yake aliyevaa buibui ya Kiislamu na shati la rangi nyekundu.

Mtoto aliyevalia koti nyeupe amesimama kwenye meza ya mbao akionekana kushughulikia kemia. Anachanganya dawa tofauti zilizo na rangi tofauti kama vile njano.

Mtoto aliyevaa shati jeupe ameinama kwa makini juu ya meza ya maabara akifanya jaribio la kemia. Mikononi mwake kuna chupa yenye povu jekundu, linalochemka likionyesha miyeyuko unaoendelea. Pembeni kuna chupa nyingine mbili, moja ina kiyowevu chekundu nyingine cheusi.

Wanafunzi wamevaa mavazi ya tamaduni mbalimbali wakishiriki maandamano ndani ya jengo lenye sakafu ya vigae na mapambo ya krismasi. Mazingira haya yanaashiria sherehe ya kuenzi tamaduni na mshikamano wa kijamii za Afrika.

Watoto wawili wa kiasili ya kiafrika na mwingine wa asili ya kizungu wanaonekana kuwa katika darasa wakitumia kitabu kimoja. Mmoja mwenye nguo nyekundu amefurahi kwa kuonyesha meno yake meupe. Mwingine amevalia blauzi ya rangi buluu pia anafurahia mwalimu.

Mtoto aliyekalia kiti cha magurudumu anafunzwa kuchora huku amevalia nguo ya rangi ya manjano na shati ya rangi ya buluu. Mtu mkubwa ameshika kalamu huku anachora kwa ubao mbele yake.

Mtoti mzungu mlemavu aliye na nywele nyeusi ameketi katika kiti cha magurudumu huku akiwa na furaha. Anafunzwa somo na mwalimu aliyevaa shati la waridi na pete mkononi, somo la hisabati.

Mtoto mmoja ameshika kalamu ya kijani kibichi huku amevalia shati nyekundu. Mtoto huyu ana ngozi nyeupe na nywele nyeusi kuonyesha asili yake ni ya kizungu. Mwanafunzi huyu ameketi katika kiti lenye rangi nyeusi na ameshika kitabu akiandika.

Watu wawili wameketi mezani ambayo kuna vikalamu vingi vya rangi tofauti katika meza hiyo. Kuna kalamu ya rangi ya kijani, kalamu ya manjano, kalamu nyekundu na kalamu ya samawati. Watu hawa wanajifunza masomo ya kisasa.

Mtoto mzungu aliyevalia shati ya nyeupe ikiwa na mistari myeusi na rangi ya bluu anaonekana kuwa katika shughuli za masomo. Anafunzwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia koti ya zambarau na ameshuka nywele vizuri akimwonyesha jinsi ya kuchora kwenye karatasi.

Mtoto aliyevaa shati ya buluu anaonekana kumtazama mwenzake mbele yake aliyevaa nguo rasmi za shule na mwenye daftari kwenye meza. Mbele yake kuna ubao mweusi.

Mtoto wa asili ya kizungu ambaye ana ulemavu maana hana mkono, anaonekana ameekwa. juu ya meza ya kusomea huku kiguu chake kimeshika penseli na karatasi. Watoto wengine wamevalia sare za buluu wakiwa katika chumba hichi cha kusoma kwa jina darasa.

Watoto wenye upungufu wa kimwili wanafunzwa kuchora. Kuna mmoja amechora mbele yake katika ubao rangi tofauti za sehemu ya picha. Rangi nyekundu, rangi ya samawati, rangi ya njano na rangi ya kijani kibichi. Mtoto huyu amevalia sare ya buluu huku anafunzwa kuchora na walimu wawili.

Mtoto aliye na ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akisaidiwa na mwalimu aliyevalia nguo nyeupe. Mbele yao kuna ubao wa kijani kibichi ambao umechorwa watoto na hesabu kadhaa. Chumba walicho kina rangi ya buluu katika kuta.

Mwanamume aliyevaa miwani, akiangalia simu ya mkono, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku ameshika kitabu kwa mkono mwingine, ikionyesha jinsi ya usomaji wa watu walio na ulemavu wa miguu. Mwanamume huyu yuko katika chumba kilichopangwa kwa unadhifu.

Wanafunzi wawili; mschana na kijana, wanaonekana kushika kitabu cha kipofu maana macho yao yanaangalia chini huku wamevalia nguo za zambarau na bluu. Nyuma yao, kuna mwanafunzi mwingine aliyevalia shati nyeupe.

Mtoto ambaye ulemavu wa mkono. Ameshika kadi kwa mdomo wake iliyoandikwa tatu mara saba. Mtoto huyu yupo katika shughuli za elimu. Nyuma yake kuna dawati tofauti, viti vingi na pia chakula cha kutosha.

Mtoto wa kiume aliye na nywele ndefu zaidi, ameketi katika kiti na meza ikiwa mbele yake. Ameshika kitabu cha vipofu. Mtoto huyu amevalia shati iliyo na rangi nyeupe na nyekundu akionekana kusoma.

Mtoto mzungu aliye na nywele zenye rangi nyeupe anaonekana kuunu mikono yake yote miwili akifunzwa. Mtoto huyu ameshikiwa kitabu cha rangi ya njano na mwalimu. Kando yake kuna picha ya twiga na picha ya mti ikiashiria shuguli za usomaji wa watoto.

Watu wawili wanaonekana wakiwa ndani ya maji ya kuogelea. Wamevalia nguo ya rangi nyekundu huku wa mbele akiwa mwenye umri wa juu zaidi ya yule aliye nyuma yake. Watu hawa wanabebana kwa mgongo ndani ya maji kana kwamba ni mama na mtoto wanafunzana kuogelea.

Mwanafunzi anaonekana kukalia kiti cha magurudumu huku akiwa na ulemavu wa miguu hususan anaitwa kiwete. Mwalimu anaonekana kumfunza mwanfunzi huyu kutumia kitabu na picha aina tofauti. Mazingira waliopo ni ya ustadi.

Mtoto msichana mwenye asili ya kizungu anaonekana amevalia koti ya bluu na nywele zake hazijasukwa. Mtoto huyu anafunzwa kuimba kwa kufungua mdomo na mwalimu aliye mbele yake. Watu hawa wameketi kwenye makochi ya rangi nyeusi.

Mtoto mchanga wa jinsia ya kike ameshika kitabu cha vipofu cha breile, huku anatumia vidole vinne kusoma. Mtoto huyu amevaa shati lenye rangi la waridi.

Mtoto anatembea kwa msaada wa kifaa cha kutembelea, huku mtu msima akiwa ameshika mkono wake kwa upole, akimsaidia kusonga mbale. Mazingira ni ya ndani ya kusaidia watu wenye ulimavu kutembea.

Mwalimu ameketi karibu na msichana mdogo ambaye anashika na kusoma kitabu cha maandishi ya nukta kwa kutumia vidole vyake. Mwalimu anaangalia kwa makini akimsaidia kwa uvumilivu. Msichana anaonekana kuwa mchangamfu na mwenye hari ya kujifunza.

Mtu aliyevaa fulana ya waridi ameketi mezani na mtoto aliyevalia jaketi ya jeans na fulana yenye mistari wakijishughulisha na kibao cha mbao chenye vigae vya mraba vilivyoandikwa nambari. Kompyuta, kibao ya waridi imeshikiwa na mtu huyo, huku akielekeza kwenye kibao na pia mtoto anagusa vigae hivyo kwa umakini.

Mavazi ya rangi tofauti yanaonekana kwa watu watatu waliokusanyika karibu na kompyuta mpakato. Mmoja amesimama akiwa amevaa fulana ya buluu yenye alama za njano, akionekana kutoa msaada au maelezo kwa wengine wawili walioketi.

Watu wawili wameketi kwenye kochi la rangi ya krimu, wakitumia lugha ya alama kuwasiliana. Mmoja anatumia mikono yote miwili kutoa ishara, huku mwenzake akitazama kwa makini huenda alijiandaa kujibu. Mandhari ya ndani ni tulivu ikionyesha mazungumzo ya kina na ushirikiano wa karibu.

Watu kadhaa wameketi mezani ndani ya chumba chenye mwangaza wa asili unaopenya kupitia madirisha makubwa. Mmoja anashika karatasi mwingine ana daftari mkononi wakionekana kujadili jambo kwa makini.

Watu watano wamevaa apron na kusimama kwenye jiko la kisasa wakishirikiana kuanda chakula. Mezani kuna mboga mbalimbali kama pilipili hoho, nyanya, vitunguu, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mmoja anakata mboga kwa makini wengine wakichanganya viungo na kuanda sehemu tofauti za mlo.

Kijana mwenye shati ya rangi ya chungwa anakaa mezani na kutumia lugha ya ishara kueleza jambo mbele ya mwanamke aliyevaa blausi ya kijani. Kando yao kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa na vitabu juu ya meza vinavyoonyesha mazingira ya kujifunza au mawasiliano ya kielimu.

Watoto wameketi darasani kwenye mandhari ya kuvutia. Kuna mwanaume mmoja anayeonekana kuwa mkufunzi wao, wa watoto watano, waliovalia nguo za rangi tofauti kama vile manjano, buluu na nyeupe. Nyuma kwenye ukuta, kuna nambari nane, tisa, kumi, nne, tano, sita, saba, zote zikiwa mzuri.

Wanafunzi wameketi darasani kila mmoja akiwa na vifaa vya kujifunza mezani. Mmoja amevaa shati la waridi na ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika kibao cha kidijitali. Mwingine mwenye shati jekundu anatumia kompyuta mpakato, huku mwanafunzi wa tatu aliyevaa manjano akifurahia.

Kijana ameketi kwenye benchi la mbao kwenye bustani eney mandhari ya kijani kibichi, amevaa fulana nyeupe na koti jeusi akiwa na simu mkononi na daftari kadhaa mikononi mwa pili, anaonekana kuwa makini akizungumza kupitia simu maskioni. Nyuma yake kuna njia ya kutembea.

Watoto wawili pamoja na mwalimu wanajishughulisha na shughuli za ufundi mkononi kwenye meza. Mwalimu anawasaidia watoto kwa kuwaonyesha na kueleza hatua mbalimbali za kutengeza kazi ya mikono kwa kutumia vifaa mbalimbali kama karatasi na rangi. Wanaonekana wakiwa na umakini kubwa na furaha kidogo.

Mtu ameketi kwenye sofa huku akishika ubao wa herufi za alfabeti zilizopangwa kwa rangi mbalimbali kuanzia A hadi Z. Nyuma ya sofa, mtu mwingine amesimama na kuonyesha ishara ya mikono miwili kwana- kana kwamba anatoa maelezo au anaelekeza jambo. Muonekano huu unaonyesha mazingira ya elimu.

Mtoto mdogo amesimama karibu na dirisha kubwa akiwa amevalia fulana ya rangi ya cream . Ana tabasamu pana usoni na anashikilia mpira wa buluu kwa mikono miwili. Nje ya dirisha, kuna sehemu ya kuchezea yenye vikorokoro vya watoto. Mandhari ni ya mchana na mwanga asili unaingia ndani ukimulika uso wa mtoto.

Wasichana wawili wamesimama jikoni wakitengeneza unga wa kuoka. Wamevaa aproni tofauti, moja ana mistari ya waridi na nyeupe na mwingine ana mistari ya kijani na nyeupe. Wote wanatabasamu wakiendelea kushughulika kwa furaha na kazi ya mikono yao. Mandhari ni safi na yenye mwangaza, ya jikoni.

Kijana aliyevaa shati ya njano anafunzwa kusoma huku akiwa ameketi mbele ya kiti cheupe. Mwalimu wake amevaa shati la kijani kibichi kwenye dawati hilo.

Mikono miwili inaguswa kwa umakini kwenye karatasi yenye maandishi ya braille. Vidole vinaelekeza kusoma alama zinazochorwa kwa mwinuko; ikionyesha jitihada ya mtu na aliye na ulemavu wa kuona kujifunza au kupata habari kupitia hisia za kugusa. Hii ni njia ya kuleta usawa na ufursa wa kila mtu kujifunza.

Mvulana ameketi katika kochi la kijani kibichi huku ameshika kitabu akiwa katika hali ya kusoma. Nyuma yake kuna madaftari mengi, viti vinavyoonekana. Eneo hili linaonekana kuwa ni maktaba.

Mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amezungukwa na wengine watano huku wakiwa kwenye shule. Kando kuna kuta nyeupe iliyo na bango yenye kijani kibichi iliyochorwa michoro tofauti. Mwalimu anaonekana kuwa nyuma kumskuma mtoto huyo mlemavu.